Huyu ni mfugaji, mfugaji huyu anampatia mnyama wake dawa, dawa hii itampatia nguvu na akili mnyama wake dawa hiyo itamuwezesha mnyama wake awe na afya bora kabisa, na kuishi miaka mingi.

Zao la biashara. Zao hili linaitwa nyanya. Zao hili linalimwa kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kupata kipato chake. Mkulima anaonekana kutoa nyasi katika zao hili ili lipate kumea na kustawi vizuri zaidi.

Hili ni shamba, shamba hili limelimwa mbogamboga pamoja na mazao ya biashara, shamba hili ni kubwa sana hupelekea wakulima kupata mahitaji yao ya msingi baada ya kuvuna mazao yao, mazao huwa ni mengi na yenye afya bora.

Hili ni zao la biashara, zao hili upelekea wakulima kupata kipato chao na kuendesha maisha yao bila usumbufu wowote. Zao hili hufanya wakulima wapate ajira na chakula kwa kutokana na mauzo baada ya kuuza bidhaa ya nafaka hii.

Hili ni zao la biashara, zao hili linaitwa viazi. Zao hili hupelekea wakulima kupata chakula pamoja na mahitaji mbalimbali baada ya kuliuza. Zao hili hulimwa sana maeneo ya Kagera na Mwanza.

Wakulima, hawa ni wakulima ambao wanafanya kilimo cha kisasa. Wakulima hawa wanatengeneza udongo na mbolea na mazao wanayapandikiza ndani ya mfuko wenye udongo na mbolea vyenye virutubiaho, kilimo hichi hupelekea mazao mengi ndani ya muda mchache na yenye ubora.

Hili ni shamba. Shamba hili linalimwa kisasa. Katikati ya shamba hili kuna mabomba ambayo yamepita kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya umwagiliaji, kipindi ambacho maji hayatakuwa katika ardhi moja kwa moja.

Shamba la mapapai linaonekana kuwa limechanua vizuri na kuwa na miche mingi, na mapapai yamestawi vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa matumizi ya chakula na viwandani.

Hili ni mashine. Mashine hii hutumika kulimia. Mashine hii ni mbadala wa ng'ombe kwa maeneo ya vijijini. Mashine hii husaidia kilimo kuwa cha kisasa na chenye ufanisi ndani ya muda mfupi.

Hili ni bwawa la samaki, bwawa hili la samaki limewekewa wavu, kwa ajili ya kuruhusu samaki kupata hewa nzuri bila kuingiliwa na vijidudu, pamoja na athari za mazingira zingine.

Huu ni ufugaji ufugaji huu ni wa samaki, ufugaji wa kisasa samaki mzuri mwenye afya, anaonekana akiwa katikati ya maji amefugwa.

Haya ni mazao ya chakula. Mazao haya hulimwa hasa maeneo ya vijijini. Mazao haya humsaidia mkulima kupata chakula cha kila siku, haya ni kama vile mtama, mahindi na maharage.

Haya ni mazao ya chakula, mazao haya hutumika kama chakula kwa binadamu, mazao haya husaidia kuongeza afya ya mwili na akili, watu wanaonekana wamesimama wakiuza na kununuliana mazao haya.

Huu ni msitu, msitu huu huweza kuwa na wanyama mbalimbali kama vile nyoka na mbwa. Msitu huu huwa unavichaka mbalimbali pamoja na miti aina mbalimbali. Msitu huu hupatikana nchini Tanzania.

Kilimo cha kisasa; kilimo hichi hutumika maeneo ya mijini ambapo udongo wake una maji haba. Kilimo hichi hutumika pia maeneo yenye udongo mchache, udongo hutengenezwa na maji huweka kwa mifumo ya mipira midogo midogo inayoingiza maji ndani ya shamba, kilimo hichi pelekea mazao mengi ndani ya muda mfupi.

Hiki ni kilimo. Kilimo hiki cha kisasa kinatumika sana maeneo ya milimani. Kilimo hiki hupelekea mazao mengi ndani ya muda mchache. Kilimo hiki hutumika sana maeneo ya mjini. Kilimo hiki hupelekea mazao mengi ndani ya muda mchache na yenye afya.

Kilimo cha kisasa, kilimo hichi hutumika katika maeneo yaliyo na ardhi yenye udongo mchache. Kilimo hichi hutumika mijini kupelekea mazao mengi ndani ya muda mfupi yenye ubora.

Hicho ni kilimo kilimo hichi ni cha kisasa, kilimo hichi hutumika kwa ajili ya maeneo ambayo ardhi yake ni ndogo. Katika kilimo hichi ardhi mbadala hutengeneza virutubisho, na mazao mengi hupatikana kwa mda mfupi.

Kilimo kizuri. Kilimo hiki ni cha kisasa, hupelekea uzalishaji wa mboga nyingi kwa muda mfupi, kilimo hicho hupenda kutumiwa sana maeneo ya mijini, sehemu ambapo ardhi yenye rutuba ni ndogo kwa hiyo ardhi hutengenezwa kisasa na mazao hupatikana ni mengi.

Hichi ni kilimo. Kilimo hichi ni cha kisasa. Kilimo hichi humuwezesha mkulima kupata mazao mengi kwa muda mchache, katika eneo lisilo na ardhi. Kilimo hichi humruhusu mkulima kujitengenezea ardhi binafsi yenye rutuba nyingi.

Hichi ni kilimo; kilimo hichi ni cha kisasa, kilimo hichi hupelekea mimea kuzalishwa kwa wingi na kukua bila kuathiriwa na vijidudu mbalmbali. Kilimo hichi hutumika sana katika maeneo ya mijini na maeneo yanayofanya kilimo kwa ufanisi mkubwa.

Kilimo cha kisasa, kilimo hichi hutumika maeneo ya mijini ambapo mkulima huweza kupata mazao mengi ndani ya muda mchache. Katika kilimo hichi mazao hupata virutubisho pamoja na maji, kupitia mipira midogomidogo iliyoingizwa ndani ya mizizi ya mimea.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo hiki hutumika maeneo ya mjini, kilimo hiki humsaidia mkulima kufanikisha upandaji mpaka uvunaji wa mazao katika eneo lisilo na ardhi, kilimo hiki humruhusu mkulima kujitengenezea ardhi binafsi yenye rutuba.

Hichi ni kilimo kilimo hichi ni muhimu kwa ajili ya viwanda, zao linalozalishwa ni kabichi, kabichi hii imezalishwa kwa wingi katika matumizi ya viwanda kama rasilimali.

Hichi ni kilimo, kilimo hichi ni kilimo kwa ajili ya viwanda, na mazao ni uyoga. Kilimo hichi hufanyika sana katika maeneo ya mijini kwa ajili ya viwanda kama rasilimali.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa, umwagiliaji huu hutumika sana maeneo yenye ardhi isio na maji, umwagiliaji huu hupelekea mapato ya mazao mengi ndani ya muda mchache kwani maji yanayomwagiliwa huwa na virutubisho vya chakula kwaajili ya mimea.

Hichi ni kilimo, kilimo hiki ni cha kisasa, kilimo hiki hufanyika sana maeneo ya vijijini ambapo maji yake ni machache, katikati ya kilimo hiki kuna mabomba ambayo yamepita kufanikisha umwagiliaji, kilimo hiki ni kizuri kwani hupelekea mkulima kupata mazao mengi ndani ya muda mchache.

Hii ni mandhari, mandhari hii ni nzuri; katikati ya mandhari hii kuna mto. Mandhari kama hizi hutumika kuhifadhia wanyama kama hifadhi za wanyama, ambapo watalii wengi huvutiwa na kuja maeneo kama haya kwa ajili ya kufurahi pamoja na kujifunza.

Hii ni hifadhi, hifadhi hii ipo katika mandhari nzuri na katikati linaonekana bwawa na pembezoni kuna mashamba, mashamba ya wakulima, mashamba haya hupelekea wakulima kupata mazao mengi na kujipatia vipato vyao.

Hii ni mandhari, mandhari hii ni nzuri. Mandhari hii hutumika na watalii katika kuja kujifurahisha na kuja kujifunza vitu mbalimbali. Mandari hii hupatikana katika mikoa ya Mbeya pamoja na Arusha kama kituo cha utalii.

Hii ni hifadhi, hifadhi hii inawanyama mbalimbali wakiwemo pundamilia pamoja na swala. Hifadhi hii inapatikana katika nchi ya Tanzania. Ina mandhari nzuri kwa hiyo watalii wanakaribishwa katika hifadhi hii kufurahia mandhari ya Tanzania.

Mandhari nzuri, mandhari hii ni nzuri huvutia watalii kutoka maeneo mbalimbali, watalii kutoka maeneo mbalimbali huja kutembelea mandhari hii kwa ajili ya kujifurahisha na kujifunza vitu mbalimbali.

Huu ni mlima mlima huu ni mzuri katikati ya mlima panaonekana pana msitu mkubwa, watalii hupenda kuingia katika mlima huu kwa ajili ya kujifurahisha na kujifunza mambo mengi basi mnakaribishwa katika mlima huu wa maajabu.

Hii ni mandhari, mandhari hii ni nzuri, mandhari hii huruhusu wanyama kama vile nyumbu na simba kuishi, mandhari hii hupatikana katika maeneo ya Arusha, katikati ya mandhari hii kunaonekana kuna mto, ambao huuweka mandhari hii kuwa inavutia zaidi.

Hii ni mandhari, mandhari hii ni nzuri mandhari hii ipo kwaajili ya kuvutia watalii kuja kufurahia utalii wao, mandhari hii imetengenezwa pia baadhi ya sehemu zake ni za asilia kabisa.

Hii ni mandhari; mandhari hii ni nzuri, katikati ya mandhari hii kunaonekana kuna uwanda wa bluu, ule ni mlima. Mlima ule huvutia sana watalii. Katika mandhari hii watalii huja kufurahi na kutizama wanyama mbalimbali.

Mandhari nzuri, mandhari hii ni nzuri kwani huvutia watalii kutoka maeneo mbalimbali. Watalii kutoka maeneo mbalimbali huja kuangalia mandhari hii kwa ajili ya kujifunza na kujifurahisha.

Huu ni ufugaji, ufugaji huu ni ufugaji wa bata. Ufugaji huu hupelekea mkulima kupata bata wengi wenye afya, kwani chakula na malazi huwa vinazingatiwa. Maradhi yasiwepo na chakula kiwe cha kutosha.

Kilimo cha kisasa, kilimo hichi ni cha kisasa, kwani mazao mengi huzalishwa yenye ubora kwa muda mchache, katika mazao haya wavu mkubwa umefunika ili kuzuia vijidudu pamoja na maambukizi ya vimelea kwa mazao.

Kilimo cha kisasa, kilimo hichi hutumika katika maeneo ambayo maji yake ni haba. Mabomba katikati ya mazao yamepita. Mabomba haya hufanya umwagiliaji wa mazao kipindi ambapo maji ni haba.

Mbegu ya kabichi, mbegu hii inaitwa "simlaw seeds". Mbegu hii hupelekea kabichi nyingi kuzalishwa ndani ya muda mchache katika shamba. Mbegu hii hutumika sana kwa maeneo ya mijini maeneo yasiyo na rutuba.

Mbegu nzuri ya vuna sidi inaonekana ikiwa katika duka kwa ajili ya kununuliwa na wateja, na wakapate mazao bora kabisa katika mboga mboga zao zipate kuchanua na kuwa nyingi kukuza kipato.

Huu ni muundo wa picha. Muundo huu wa picha huashiria sehemu ambapo wanyama wanapata matibabu. Sehemu hiyo wanyama hupata matibabu ya magonjwa yao, pia huwa wanatunzwa kwa ajili ya afya bora na maisha mazuri.

Mbwa wanne wakiwa ndani ya gari linalowapeleka katika hospitali ya wanyama, ambapo gari hilo limefunguliwa na mbwa wanaonekana nyuma ya bodi nje kunaonekana kuna miti.